Mahali hapa pana rafu zilizopangwa chupa aina mbali mbali za dawa za wanyama. Hizi husaidia kutibu magonjwa mbali mbali katika mili ya wanyama, na pia kuwapatia nguvu ya kiafya.

Mahali hapa pana maji mengi ambapo kuna mbao zimejengwa ndani. Kando, kuna gari zenye rangi nyeupe. Kwa umbali kunaonekana kiwanja kilicho na nyasi na miti.

Shamba hili lina migomba mirefu ya ndizi. Ndizi ni chakula ya maana sana katika maisja yetu kwa sababu hutyletea nguvu. Pia huuzwa kwenye dukani na sokoni na kutuletea pesa.

Mwanamke huyu aliyevalia surupwenye ya rangi ya kijani, buti za mpira, ameshika kreti iliyojaa matunda ambayo ni nyanya, anavuna kwenye shamba hili. Haya matunda ni muhimu kwa kuwa hutumika kupikia chakula.

Mahali hapa pana watu, wengine wameketi na kusimama, wanachagua mbegu zinazoonekana kama kahawa mbichi. Hawa ni wakulima na hufaidika kwa kupata pesa kuuza kahawa hizi.

Chupa hii iliyo na rangi nyeupe na imewekwa karatasi iliyoandikwa poutry mite and mice powder ni dawa ambayo hutumika kumwagia wanyama waliokua na dudu ambazo zinaadhiri afya yao.

Kartoni hii iliyondogo na kuandikwa kenlosini na kuchorwa ngombe wawili na nguruwe ni ya dawa, dawa hii huzuia ngoombe kupata viini tumboni zinazosababisha magonjwa.

Chupa hii iliyo na kifuniko cha chuma, imechorwa ng'ombe na mbuzi, imeandikwa Blanthax. Hii ni dawa ambayo hupewa wanyama wa nyumbani, ili kuwaponya kutokana na magonjwa.

Mwanamke huyu aliyetabasamu, amejifunga kitambaa kwenye kichwani. Kuvalia aproni nyekundu. Anauza bidhaa mbali mbali, kama vile mboga, nanasi, viazi, amchungwa, na karati.

Soko hii ina aina mbali mbali ya matunda yaliyopangwa kwenye katoni, kama vile paipai, machungwa, kuna vitungu, biringanya, manyanya, karati, maembe, parachichi, ndizi.

Mahali hapa pamesimama watu wanne, watatu wanaume, mmoja mwanamke. Mbele yao kuna gunia zilizopangwa. Nyuma kuna nyumba mbili za mawe, miti na vichaka.

Mahali hapa Pana watu wengi waliosimama. Wamama, wazee na watoto .mbele Kuna gunia zilizofungwa na kujaa chakula ,nyuma Kuna nyumba kubwa yenye mabati ya rangi ya samawati

Mahali ya hapa hapa na vitunguu vingi vilivyo kwenye gunia vimejaa na kuzidi watu ambao wamesimama kuna mti mkubwa na kwa umbali kuna lori mbili moja ina rangi ya samawati.

Hali hapa pana parachichi nyingi zilizomwagwa chini. Kando kuna sanduku ya mbao. Kwa umbali kuna lori. Nyumba imepakwa rangi ya njano, iliyo na tangi juu. Watu wanaonekana.

Mahali hapa pana mboga aina mbalimbali zilizopandwa kwenye kreti, kasuku na mbao zilizotengenezwa kwa njia ya mraba. Hali hii ya kupanda ni ya kisasa ambayo hutumia ardhi ndogo na kutoa mazao mengi.

Mahali hapa pana bango kubwa lililoandikwa Karura Forest ambalo linaeleza jinsi ya kutembea, kuona wanyama, kukimbia na kuendesha baiskeli. Kwenye barabara kuna gari za aina tofauti, tofauti. Kando kuna miti mirefu.

Mahali hapa pana barabara ndogo, kando kuna nyasi ,vichaka na miti. Mazingira haya ni msitu ambayo hupatikana wanyama wa pori kama vile simba, twiga, ndovu na nyoka.

Mahali hapa pana njia nyembamba iliyo katikati ya vichaka na miti. Huu ni msitu ambao wanyama hupatikana wa pori kama vile simba, ndovu, twiga na kadhalika.

Mti huu una matunda ambayo huitwa machungwa. Sisi hula machungwa ili kutupatia vitamin C,ambayo hutusaidia kutukinga ,na magonjwa aina mbali mbali. Pia linatumika kutengeneza sharubati.

Mti huu mwenye matunda mengi yenye rangi nyekundu yanaitwa tufaha ambao huwa na faida mingi tukila kama vile kupunguza kushikwa na ugonjwa wa kisukari na pia moyo.

Mahali hapa bana mmea wenye majani na matunda mengine yenye rangi nyekundu ambayo huitwa nyanya. Hutumika kupika chakula hasa wakati wa kukaranga pia hutengenezwa sharubati ambazo hutumika kukulia chipsi.

Mti huu una matunda mengi ambayo yanaitwa machungwa. Huliwa na kusaidia kupatia wanadamu vitamini na pia hutumika kutengeneza aina mbalimbali ya sharubati.

Mazingira haya yana mti mfupi ulio na matunda ambayo huitwa machungwa. Chini kuna nyasi zilizochongwa vizuri. Kuna ukuta wa mbao. Kwa umbali kuna nyumba inayoonekana.

Mkulima huyu aliyesimama na kuvalia nguo nyeusi ameshika ndoo kwenye mkono wa kulia na kumwaga maji kutumia wa kushoto kwenye mimea iliyopandwa kwa kutumia mfumo wa kisasa ambao anatumia bomba na kasuku.

Wanyama hawa wametoa vichwa nje kwenye zizi wakila chakula. Ng'ombe huwa na faida kubwa katika maisha yetu kwa sababu hutupatia maziwa na nyama ambayo ni ya maana kwenye mili zetu.

Mahali hapa pana ng'ombe wengi waliopangwa, wenye rangi nyeupe na nyeusi. Ni wa maana sana kwa sababu hutupea maziwa, ambayo tunakunywa kwa kupikia chai, na pia hutengeneza bidhaa tofauti tofauti kama vile, mala.

Shamba hili limepandwa nanasi nyingi sana. Nanasi hizi hutuika kutengeneza sharubati ama kuliwa. Lina umuhimu sana kwenye mwili wetu kwa kuwa linatuongezea nguvu na afya nzuri.

Mazingira haya yana shamba kubwa lililopandwa mimea mingi, kuna tank lenye bomba kubwa la rangi ya samawati ambalo hutumika kupitisha maji kwenye shamba, hali hii ya kilimo hutumika kufanya ulimaji wa chakula nyingi.

Shamba hili limepandwa vitunguu maji vingi sana. Chini kuna bomba nyembamba nyeusi zinazopitisha maji kutoka sehemu moja hadi nyingine. Ukulima huu hutumika ili kupanda mimea mingi sana.

Shamba hii ina mimea iliyopandwa kwa safu, pia kuna mitaro zilizojaa maji kuna pomba ambazo zinaonekana kwa umbali kuna miti ambayo inaonekana.

Mazingira haya yana nyasi miti na vichaka na vijiti na njia ndogo zinazoonekana hii ni msitu ambayo hupatikana wanyama pori kama vile ndovu simba twiga na kadhalika

Mazingira haya yana nyasi, vichaka, na miti, na kuna mto ulio katikati. Kwa umbali jua linatua. Haya ni mazingira ambayo hupatikana wanyama wa pori, pia watu huja kupumzika mahali hapa.

Wanyama hawa wametoa kichwa nje kwenye zizi lililo na chuma na mabati. Mmoja akiwa na rangi nyeupe na nyeusi mwenzake kahawia. Hawa ni ng'ombe, ni wanyama ambao hufugwa nyumbani na hutupatia maziwa na nyama.

Chumba hiki kilichojengwa na waya ya mesh na mbao kina sungura weupe, mmoja mweusi na mwingine kahawia wanakula matawi. Wanyama hawa hufugwa nyumbani ili kutupatia nyama. Kando kuna kuku wanaonekana.

Watu hawa mwanamke mmoja na wanaume wame valia koti nyeupe, ni daktari wa mifugo, wanapea chanjo mbuzi. Chanjo ni muhimu sana katika afya ya wanyama kwa kuwa huzuia magonjwa mengine.

Watu wawili wamesimama na kutazama umbwa yenye rangi ya kahawia mmoja amevalia kinyasa mwingine jinsi kwa umbali kuna sufuria mbili miti pia inaonekana.

Hali hapa pana nyumba ndogo ya mbao iliyo na mbwa nyeusi mlangoni na kamba shingoni. Juu kuna mabati yaliyo na bidhaa kadhalika juu yake. Kando kuna miti na nyasi chini.

Mtoto aliyevaa shati lenye maua ameshika mbwa ambayo inadungwa sindano na mtu aliyevalia glavu na koti nyeupe . Hii ni chanjo inapewa ya kuzuia magonjwa mbalimbali.

Mahali hapa pana mbwa aliyelala ndani ya nyumba ndogo iliyojengwa na mbao. Juu kuna mimea iliyopandwa kwenye kasuku. Kando, kuna ukuta uliojengwa na mawe.

Mahali hapa pana watu walioinama. Mwanamke mmoja aliyevaa nguo nyeusi na kufunga leso ameshika mbuzi yenye rangi ya kahawia. Mwenzake amevalia barakoa, akipea dawa mbuzi hio. Hii ni kupea chanjo ili kuzuia kupata magonjwa.

Chumba hiki kimejengwa na mbao zenye rangi ya kahawia na kina mlango mwenye umbo wa mraba. Hutumika kuweka wanyama wa nyumbani wadogo wadogo kama vile kuku, sungura ama mbwa.

Mnyama huyu wa pori anaitwa kobe. Ana ganda mgongoni ambalo hutumia kama nguzo lake kujificha wakati wa hatari. Anatembea polepole na pia huishi majini.

Mnyama huyu mwenye rangi ya kahawia anakula nyama, anaitwa simba wa kiume. Hupatikana porini. Huwinda wanyama kama vile, pundamilia na twiga.

Mnyama huyu aliye kwenye kichaka ana rangi nyeusi na ya kijivu anaitwa tumbili, huyu ni mnyama wa pori ambaye hula matunda kama vile ndizi machungwa na kadhalika.

Mnyama huyu mwenye rangi ya kahawia, aliye na pembe fupi karibu na mdomo, anaitwa ngiri. Huyu anapatikana porini. Ni anajulikana kama mnyama aliye na sura mbaya zaidi.